Kwenye mazingira kame vipo vinyasi vidogo na mti uliokauka chini yake yakiwa ni mawe mengi na mbele kabisa ni mlima juu angani ni mawingu ya rangi nyeupe.

Juu ya meza kuna chupa za dawa zilizowekwa juu yake zenye maandishi yellow fever vaccination pia kuna sindano inayotumiwa kuchanjia dawa na pia kuna barakoa. Watu wa..

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake, watu wazima kwa wadogo wakiwa wamesimama. Wanaonekana wakiwa na mshangao huku maji machafu yakipitia kwenye tundu ya daraja iliyojengwa mahali hapa.

Msichana mmoja, aliyekunja mikono yake huku akiwa amevalia shati ya mikono mifupi, ameinama chini tayari akiwa anaeka maji kwenye mtungi maeneo ya mfereji huku akiwa amefua nguo zake.

Kwenye chumba cha zahanati, yupo daktari aliyevalia miwani na barakoa ya samawati. Amemlalisha mwanamke kwenye kitanda, na kufungua mdomo kumfanyia matibabu ya meno.

Kwenye halaiki ya watu wengi wakiwemo wanaume kwa wanawake walionyosha mikono yao juu, ishara ya kujisalimisha wamevalia barakoa na nyuma yao ni ukuta uliyojengwa na matofali.

Daktari mwanaume aliyevalia koti jeupe, miwani kwenye uso wake na mask , akiwa anavuta dawa kwenye kichupa kidogo, tayari kuwatibu wagonjwa waliohudhuria katika hospitali.

Kitabu kilicho na kava nyeupe na ya samawati kiko na maandishi yalioandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka "Measles, Mumps, and Rubella Live PRIORX". Kuko na sindano na chupa ya dawa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na barakoa kwenye uso, anafunga macho huku akionekana kuisi uchungu . Ameweka mkono wake kwenye bega, huku daktari aliyeshikilia sindano akimdunga, pamoja ameketi kwenye kiti.

Kwenye chumba cha kiafya yupo mgonjwa akiwa aliyepanua mdomo wake na kuangaliwa matibabu ya meno, daktari ameshikilia kichuma kilichotoa mwangaza mkononi mwake.

Kwenye mazingira ya ukame ni mama mmoja aliyesimama na kujifunga kibwebwe. Amevalia rinda na amejifunga leso kichwani mwake. Ipo mitungi mingi ya rangi tofauti iliyopigwa foleni.

Bango lililoandikwa kwa maandishi ya ya rangi nyeupe yanayosomeka, Doctor Galazinga, Powerful Witch Doctor, Love Spells that Work, Love Charms and Portions, Attraction Charms. Pia kuna namba ya simu chini ya maneno hayo.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya rangi ya njano mmoja akiwa ameinua mtungi wa samawati na kuminina kitu kwenye tairi la rangi nyeusi.

Daktari mwanamke aliyevalia mavazi meupe ameinama chini huku mikononi mwake akiwa amevaa glavu na saa, akimdunga sindano mtoto mdogo aliyebebwa na mamake.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya rangi tofauti wakiwa kwenye shamba, huku nzige wakionekana kupeperuka angani na watu hawa wakiwa wanakimbiza huku wakiwa wanatabasamu.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati, amenyoa mkono huku kwenye uso wake kaonyesha tabasamu. Ameshikilia maandishi yaliyoandikwa 'Water Step' huku matangi ya maji yakiwa nyuma yake.

Ipo chupa iliyofungwa mfuniko wa rangi nyeupe, ikiwa na maandishi kama yafuatayo, "Security Seal". Na chini yake niko na rangi nyeupe katikati ikiwa ni ya kijani, yapo maandishi kama, "HJN, 100% natural".

Chupa za dawa zilizo na rangi nyeupe na kufunikwa ziko na maandishi kama yafuatayo, Zephania Life Medical Clinic, Diabeze.

Kwenye chumba cha matibabu, yupo muuguzi anayemdunga sindano mtoto mchanga. Mamake akiwa amevalia hijabu amemshikilia na kumtazama kwa makini.

Mwanamume mmoja aliyechuchumaa kwenye mkeka uliochanika, ameshikilia panga mkononi mwake, amevalia shati yenye rangi nyekundu. Kwenye ukuta kuna kalenda. Pia kuna manyoya kwenye kichwa chake na pazia.

Watoto watatu waliovalia sare za shule, ikiwemo mmoja mvulana na wasichana wawili. Mwalimu wao amesimama kando yao akiwatazama wakiwa wanachota maji kwenye mfereji, yanayotokana kwenye pipa lililoko karibu nao ya rangi ya samawati.

Mzee mmoja ameshikilia fimbo mkononi mwake. Amevalia shati ya mikono mirefu na suruali ndefu, pia kichwani mwake kuna kofia akiwa anasoma maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu.

Chupa ya dawa iliyozungushwa karatasi jeupe imesimama mbele ya boksi lake lenye maandishi yanayosomeka, Vitamin D3 300 1ml.

Kwenye mawingu anga iliyokatika rangi ya samawati na mawingu meupe yametanda, yanavutia na kupendeza huku gari lililobeba kontena na limeandikwa maandishi "EXHAUSTER ", watu wawili wamesimama kando yake.

Mwanamke mmoja aliyejifunika kanga, na usoni mwake amevaa barakoa. Amesimama kwenye tangi ya maji iliyonyeusi. Pia imeandiwa kwa maadishi ya rangi ya samawati yanayosomeka UNICEF huku mtoto akiwa amesimama mbele yake.

Kwenye chumba cha afya yupo daktari aliyevalia vazi leupe akitazama kwenye mashini ambapo mwanamke pia anatazama, amevalia mavazi meusi.

Chupa mbili za dawa moja ikiwa imesimama imefunikwa baadhi yao maandishi ni kama ifuatavyo, "MRRI Vaccine, Measles, Mumps and Rubela," na kando yake...

Mazingira yanaonyesha hali ya mafuriko huku kukiwa na watu wawili mdogo kwa mkubwa waliovalia mavazi tofauti wakiwa wanavuka mbele yao kuna nyumba na mbuzi watatu.

Kwenye mazingira ya kijani kibichi yupo mzee aliyeshikilia gongo na mkono wake ukutani nyuma ikiwa vyoo vitatu vyenye mlango wa mabati.

Upo mkebe wa dawa ulio na kifuniko cha rangi nyeupe na chumba chake. Baadhi ya maneno yaliyoandikwa kwenye dawa hii ni kama yafuatavyo, Analgesic Drugs.

Kwenye mazingira yaliyokauka, miti haina majani, ni mmoja tu kwa mbali ukiwa na kijani kibichi. Nyumba iliyo na mviringo iliyojengwa kwa kutumia nyasi inaonekana na katika ukuta imezingirwa na leso.

Mwanaume mmoja amesimama na kusoma maandishi yaliyogongwa na kuwekwa kwenye kikingi cha umeme yanayosomeka "dokta Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara, nyota nakadhalika " huku miti...

Mwanaume mmoja alievalia mavazi ya shati jekundu na suti nyeusi ameshikilia kifaa cha kushikishia na ndoo mkononi mwake. Kwenye ukuta kuna maandishi yanayosomeka 'Safe Water Always Drink Clean Treated Water.'